Shamba kubwa limepandwa mboga za majani aina ya kabeji. Mistari ya kabeji imepangika kwa usawa. Kila mmea wa kabeji unaonekana kuwa na afya njema. Eneo lote la shamba limejaa kabeji, jambo linaloashiria kuwa ni kilimo cha kisasa au ni biashara ya kilimo cha mboga.

Vifaa kadhaa vinaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji, labda ule wa matone au wa kutawanya maji ardhini. Valvu yenye rangi ya bluu ambayo inaonekana kuwa inadhibiti mtiririko wa maji. Kuna kifaa kirefu cheusi kilichounganishwa kwenye bomba.

Shamba kubwa la kilimo ambalo limeandaliwa kupandwa au tayari lina mazao madogo. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, jambo linaloashiria kwamba lina madini mingi. Uwepo wa mabomba madogo meusi yanaonekana yakipita kwenye safu za ardhi zilizopandwa. Haya yanaonekana wazi kuwa ni njia ya umwagiliaji wa matone.